Haya ni madawa ya mitishamba, naona inauzwa katika kliniki inaitwa Emmanuel Herbal Clinic. Hasa kuna hiyo ya vidonge na hayo ambayo yako kwa chupa.